Mandhari haya ni ya sokoni. Wauzaji wa bidhaa tofauti tofauti wanaonekana. Kuna wale wanaonauza nguo na mmoja pale anaonekana akiuza mahindi. Wanunuzi pia wanapita huku mmoja akiwa anapekuapekua nguo kuangalia ni ipi itakayomfurahisha.

Biashara imenoga sokoni. Mavuno ya shambani yameletwa na yamepangwa kwa mpangilio. Kila bidhaa sehemu yake. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana. Wauzaji wameketi huku baadhi yao wakiwa wanaangalia tu kungoja mnunuzi.

Noti nne za shilingi elfu moja zikiwa zimeekwa juu ya meza ya rangi ya kahawa, noti moja kati ya hizi nne inaonekana ikiwa imechakaa kando kuna kibuyu kinachoonekana kikiwa na maji maji.

Tangazo hili ni ya Bima la Nyumbani. Linasimamia hali, ajali ya binafsi na vitu vyovyote vile vya thamani. Nyumba iliyotengenezwa vizuri sana inaonekana huku ikiwa imeekelewa kofia nyekundu.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umeshika noti za shilingi elfu moja. Noti hizi kwa upande wa juu zimechapishwa picha cha seneti na sehemu za Nairobi tu. Pia kuna miti miti inayoonekana.

Kifurushi cha noti za shilingi elfu moja zinaonekana. Juu ya noti hizo kuna picha kilichochapishwa, cha mzee Jomo Kenyatta. Noti iliyo juu kabisa inaonekana ikiwa imeraruka kidogo tu, kwa upande mmoja. Na kuna noti ambayo imepakwa rangi ya samawati.

Mwanaume mmoja alivalia overoli anaonekana akiwa anatembea, kuna jengo lililotengenezwa na lina rangi ya kijani kibichi limeandikwa neno mpesa, mahadishi haya ni ya rangi nyeupe, kuna ndoo ya rangi ya kijani kibichi inaonekana na udongo pia sakafuni.

Magari yameegeshwa. Kuna gari nyeupe na pia kuna gari nyeusi ambazo zinaonekana. Mtu mmoja ameketi upande wa mbele wa gari moja. Chini kuna nyasi ya kufurahisha. Kuna kivuli kizuri sana mahali hapa na pia jua linaonekana likiwaka kulingana na miti iliyo upande huo.

Magari ya kifahari yameegeshwa kando tu ya barabara nje ya jengo. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na hata nyeupe. Nambari za simu zimewekwa pale iwapo mtu yeyote atataka maelezo zaidi ili kununua magari haya.

Magari ya kifahari yameegeshwa. Sakafuni, kuna mistari ya rangi ya manjano. Nyuma kuna jengo nzuri sana lililojengwa na mbingu inaonekana ikiwa ya rangi ya samawati. Kuna kivuli chini ya magari haya kuonyesha kuwa jua linawaka.

Hili ni tangazo la bima ya taksi. Magari matatu yamewekwa pale. Kuna gari la rangi nyeupe, nyekundu na hata rangi ya chungwa. Nambari za simu simewekwa pale iwapo mtu yeyote atataka kupata maelezo zaidi.

Magari ya kifahari yameegeshwa kando ya barabara. Nyaya za stima zinaonekana zikipita upande wa juu. Kuna majengo ya ghorofa upande ule na pia kuna jengo la nyumba la mtu nyuma tu ya magari haya.

Mashilingi ya shilingi ishirini na shilingi kumi yamewekanishwa kwa pamoja. Upande mmoja kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta na upande huu mwingine kuna nembo ya jamhuri ya Kenya. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa mviringo.

Hapa ni sokoni na kuna bidhaa mbalimbali vinavyouzwa. Kuna mazao ya shambani na pia kuna vikapu na hata vitambaa. Mnunuzi mmoja anaonekana akiwa anatabasamu kabisa akiwa anachagua vitu.

Watu wawili wanaonekana dukani. Duka hili linapeana huduma ya kifedha. Mtu mmoja ametazama nje na yule aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu anaonekana akizungumza na muuzaji. Jua linawaka.